Hapa ni darasa darasa ambayo kuna viti ambayo imewekwa pale ya wanafunzi ya kuvutia ,hivi si viti zikiwa ziko safi na ikiwa tayari kutumiwa na wanafunzi zikiwa zimepangwa kwa laini.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa pale katika kiti la nyeusi, akiwa kama amevaa shati lake nyekundu. Akiwa amekaa pale baada ya kufanya mazoezi huenda anapumzika ili aweze akaendelee kufanya zoezi hiyo.

Kitabu ya kusoma. Hii kitabu pecha page yake ya kwanza inaonyesha watoto wanacheza. Ni wasichana wawili wameshika alafu kuna kijana mwingine anarukaruka katikati ya hao wasichana. Hii kitabu imeonyeshwa ni ya darasa la nne ambalo inatumiwa kwa French kufunza watoto.

Kitabu hiki hasa ni ya mwanafunzi aliyekuwa na darasa la pili ambayo imeandikwa maandishi na kuchorwa watoto. Hii kitabu imewekelewa katika juu ya kiti ya mwanafunzi halafu kuna mtu ambaye amevaa suruali yake nyeusi amesimama kando.

Hapa ni chumba ambapo pale ukuta kuna maandishi. Kwa kuta ya rangi yake nyeupe, alafu kando yake kuna bendera mbili alafu wamefungulia kwa balloons .

Wanariadha hawa wakiwa msichana na mvulana msichana mwenye mbele yake imeandikwa ni Nisan koech kando yake kuna mwanamke ambaye ameshika kamba na yeye hili aweze njia ambaye anapaswa kupita.

Hapa katika kiwanja, kuna vifaa ambavyo hasaa watoto huwa wanatumia ili kucheza, pale kando yake kuna nyumba kubwa ambayo huenda ni ya watu. Hizi ni vitu ambazo hasa watoto katika siku ya kuzaliwa wanaenda pale kuburudika.

Hawa ni wachezaji walemavu wanaume walemavu wanne. Wote wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika kiwanja. Wamevaa shati ambalo limeandikwa Kenya. Wako katikati ya kiwanja wakifanya mazoezi.

Mwanamke mmoja ameifunga kichwa chake na kitu nyeupe huyu ako ndani ya maji anapiga maji, huyu huenda alikuwa wanashindana ama walikuwa kwenye mchezoni wanashindana na wenzake kupiga haya.

Hapa ni mbao, halafu mbao hii ina maandishi, inaeza kuwa ni darasa. Halafu tena kuna kiti. Mwalimu amekua akitumia hiyo mbao kufunza wanafunzi ama wanafunzi walikuwa wanajifunza.

Shuleni na kuna madarasa ambapo mlango moja ya rangi nyekundu ikiwa imefungwa na mbele yake iko na maandishi na vitu ambazo zimechorwa alafu maaua zimekatwa kwa laini inayovutia.

Ni kazi ya mtoto wa shule ambalo amepita kazi yote. Inaweza kuwa ni mitihani ambalo mtoto amefanya na ameipata yote. Inatuonyesha mtihani yake ambalo alipata yote, ameipata yote, ila akakosa moja. Hii ilikuwa ya mtoto wa inaweza kuwa ya darasa la kwanza ama ya nasari.

Wanariadha ambao wamevaa sare zinazofanana shati yao nyekundu wakiwa wamesimama pale kama ameshika karatasi ama huenda ni zawadi ,mbele yao iliyokuwa na maandishi kuna tena msichana ameketi pale.

Kompyuta moja kwa rangi nyeusi. Hii ni kompyuta ambayo pale mbele yake imeandikwa NC5. Hii kompyuta imeekwa pale kwa ya meza nyeupe. Inaeza kua hii kompyuta inatumika pale ofisini.

Mwanaume mmoja amevaa sare za nyekundu. Hii ni mwanaume amevaa nguo za uchezaji. Mwanaume huyu hana mguu maana ni mlemavu ametumia mashini. Huyu anacheza mchezo ya mguu ako na mpira moja mbele yake.

Hiki ni kitabu ambacho inatumiwa na darasa la pili. Kwa hii kitabu kuna imechorwa mwanaume halafu wamechora mtoto ambaye amevaa nguo yake ya shule. Hii ikiwa katika ukurasa ya 170 ambapo wanafunzi wametumia kusoma.

Hapa ni kiwanja ya kucheza, huyu Kuna mama anayewasaidia walimavu wawili, Hawa wlemavu wako tayari kucheza Wanaambiwa vile inavyohitajikana ama vile anavyoweza kushilia mashine yao hili waweze kuharakisha wakati wa kucheza ama kusapoti timu.

Mmama mmjoja mlemavu. Huyu mama Ako anakimbia akiwa ameketi kwenye mashine yake huyu Ako kiwanja ya ukimbizi , yeye amevaa sare yake ama taji yake imeandikwa Kenya . Huyu anakimbia akiwa ameshikilia Ili mashine yake kwa mkono mmoja ila yeye Ako na ulemavu Hana mguu lakini anangangana kwa hii mashine yake akiwa anakimbia.

Wachezaji wawili huenda walikuwa wanakimbia. Wako katika kiwanja. Mmoja ameanguka na yeye huyo mwenye ameanguka alikuwa amevaa kitu kwa macho. Mwingine anamsaidia yule aliyeanguka kusimama ila walikuwa wamefika mwisho ya kukimbizaji. Huenda yeye amekuwa mmoja wa kwanza ama amekuwa wa mwisho anasaidiwa kuamka.

Wamama wote ambao wamevaa nguo zinazofanana wote wamevaa shati ambayo mbele yao imeadikwa Kenya, wakiwa wamekaa katika mashine huenda wamam ni walemavu ama wako na shida za mguu.

Faili hizi zikiwa zimepangwa kwa vizuri kwa laini, wameeka katika meza kuu, meza ya rangi yake nyeupe. Hizi ni faili ambazo huwa ueda walimu wameekelea.

Wachezaji walemavu wakiwa katika kiwanja. Wote wakicheza mchezo huo wa mpira wa mguu .Pale kando kuna mwanaume mmoja amesimama akiwa anawaangalia.

Wanariadha hawa wakiwa ni wanaume wawili. Wote wamevaa suruali ya nyeusi, wakiwa wanakimbia huku wanazungumza ,wakiwa katikati ya kiwanja huenda wanafanya zoezi.

Kitabu hiki ikiwa imeandikwa maandishi. Hii ni kitabu ambazo haswa huwa inatumika na wanafunzi pale darasani. Walimu wanatumia au wanafunzi, pale wameandika mchoro, kuna lori na mwanaume anayepitia baiskeli.

Chumba hili refu ambayo ikona mabati kwa rangi nyekundu, alafu kando tena, kando yake tena kuna nyumba kubwa ya ghorofa iliyo na rangi yake nyekundu. Hapa nyasi imekatwa ya kuvutia.

Chumba hii inaonyesha ni shule. Shule safi ambayo haina mtu yeyote ama aina mtu yeyote anayepita hapa. Hapa kumenyamaza manyumba imefungwa alafu ni safi. Nyasi imekatwa iko vizuri iko kwa laini moja. Hii ni shule ambayo huenda watoto wako ndani wanasoma ama watu wameenda nyumbani shule ikafungwa.

Pale kuna kiongozi. Kiongozi amevaa suti lake akiwa pale ameshika spika. Amesimama mbele ya meza. Yeye anaweza kuwa ni kiongozi akiongoza ama anatoa hotuba yake.

Hawa ni wanaume ambao wamevaa sare zinazofanana. Kuna wanaume wanne wameketi kwenye kiti kama wamevaa suruali yao nyeusi na shati lao nyeupe, katikati kuna aliyekuwa gavana wa Nairobi.

Hii ni bendera, hii ni mti ambayo huwa inawekwa bendera, kando yake kuna miti, hii bendera ikiwa pale kumetulia.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa katika meli katikati ya maji alafu yeye amevaa shati lake nyekundu ambayo imeandikwa kenya yeye akiwa mmoja wao wachezaji ambao watashindana katika hiyo mchezo.

Kompyuta mbili ambayo iko colour rangi nyeusi. Alafu pale kuna vitabu. Hapa kuna vitabu ambayo umepangwa vizuri. Naweza kuwa hapa ni mahali ambapo mtu mwalimu hufanya kazi. Yeye amepanga vitabu vyake vizuri.

Nyumba hii moja ambayo mbele yake kuna mchoro , mchoro ambayo imeandikwa alafu pale kuna maandishi imeandikwa Noah's Ark ,hapa huenda ni shuleni ama ni madarasa ya watoto walio chini, Pale tena kuna maua ambayo imekatwa vizuri.

Hapa ni chumba ambayo tunaona mlango mbili, ilhali mlango moja imefunguliwa lakini ingine bado haijafunguliwa. Tena kuna dirisha ambayo imefunguliwa. Hapa tena kuna paipu moja inayopita kuingia hiyo chumba.

Wanaume ambao wamevaa sare zinazofanana ambao shati yao imechorwa bendera ya Kenya. Mbele yao ni walemavu wakiwa katika uwanja wa kuchezea mpira ama mchezo wa miguu, wao wakiwa wamepiga picha.

Wanariadha moja mwanaume akiwa katikati ya uwanja akikimbia. Yeye amevaa shati yake nyekundu iliyoandikwa mbele yake Kenya. Pale tena kando kuna nyumba zinaonekana kando yake.

Hapa kuna kompyuta nne ambayo ni ya rangi nyeusi zikiwa pale zimewekwa katika meza ya rangi nyeupe alafu kando yake tena kuna viti za rangi nyeupe alafu pale kwa kona kuna vitabu iliyopangwa kwa laini nzuri.

Hapa ni chumba ambapo kuna viti huenda ni darasa kuna meza za wanafunzi alafu kuna viti ambayo zimeenda zikiangalia upande ile kando yao kuna dirisha iliyokuwa na leso.

Wanariatha hawa ,wakiwa mmoja amevaa shati lake limeandikwa kenya, yeye ni mlemavu pale haoni, kuna mwanume mwingine hapo amekua amemshika mkono iliaweze kumsaidia kumwonyesha mahali pa kupita.

Pale kuna kompyuta tatu kwa rangi yake nyeusi zikiwa zimewekelewa mbele ya meza ya nyekundu. Halafu tena kuna viti ya rangi nyekundu. Hapa kuna mashine ama hasa mbele yake wameeka faili.